Magari ya kifahari yameweza kuegeshwa uwanjani palipo na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Gari moja ni la rangi nyeusi nazo nyingine inaonekana kuwa ni yenye ya rangi nyeupe.

Karatasi iliyochapishwa na kampuni ya bandari ya humu nchini Kenya, inayoweza kujumuisha yale ushuru ambayo yameweza kuchukuliwa kwa kampuni inayouza bidhaa huko Mombasani.

Mteja mmoja au mnunuzi anaonekana kuchagua maembe sokoni au yale ambayo yanaweza kufurahisha macho sokoni kati ya matunda mengi ambayo anayaona. Wachuuzi na wateja wengine wanaonekana kwa umbali wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kuuza na kununua bidhaa hizi.

Mchuuzi mmoja anaonekana kuyapanga nyanya yake katika soko, ili ayapeleke kwa wateja wake wanaowauzia tena wenzio. Nao wauzaji wanaonekana kwa umbali na hata wanunuzi kwa kujazana sana.

Kampuni ya bima ya Mayfair inayojitambulisha kuwawakilisha na kuweza kuwafadhili waliokuwa na utaalam na wa ujenzi nao walio na kampuni wanaojenga kutokana na madhara ziletwayo na mmomonyoko wa udongo au ardhi hata yanayoletwa na upepo mwingi.

Kampuni ya kuweza kuuza magari, yaliyoegeshwa hapa, inaonekana kuwa inaeneza na kuweza kuwashawishi wanunuzi, ili wanunue bidhaa yao, ya magari. Huko nyuma kuna ubao unaoendeleza na kampuni inayouza pombe.

Magari ya kifahari yameweza kuegeshwa chini ya behewa huku yakiwa ni yenye rangi ya njano, mengine meupe na hata rangi ile ambayo ni ya samawati. Yameweza kuegeshwa huku yakingoja wanunuzi.

Magari mengi yameegeshwa katika kampuni inayoweza kushughulikia mambo ya kuyauza kwa wateja wanaotaka kufanya ununuzi wao, yamepangwa kwa njia unaofaa tena mwafaka kwa mnunuzi na wateja wote kuweza kupitia katikati.

Wachuuzi sokoni, wameweza kuweka mali wanayoweza kuuza, ikiwemo matunda kama vile nyanya na maembe, nao wengine wanauza mboga kama vile sukuma wiki, wengine wanauza vyakula mbalimbali.

Magari ya kifahari ya kampuni ya Hyundai, yameweza kuegeshwa ili yaweze kuuzwa kwa wateja mbalimbali. Yanakuwa na rangi kama vile nyeusi na hata nyeupe.

Gari lenye rangi ya jeupe limeweza kuegeshwa nayo milango yake kufunguliwa. Funguo ambalo ni la kifahari mno limeweza kuwekwa pale juu ya mlango ili anayeingia aweze kuipata kwa haraka.

Mteja mmoja anaonekana kuingia kwenye duka ndogo na kuyauza mabidhaa ambaye huenda kwa haraka. Mwenziwe ameweza kusimama na kuegesha pikipiki lake mbele ya duka hili, anapotarajia kuingia humo ndani pia.

Duka lililojengwa vizuri kwa thamani ya juu na hata kuweza kutengenezwa na pakwa rangi nyeupe, linaloitwa Mvita Smart. Wanaweza kuwa na vyupa za soda kwenye mlango na hata kupaka rangi ya kijani kibichi ya kampuni ya Safaricom kwenye mlango, yanapoweza kuingia.

Kampuni ya kuwapa watu bima inayojiita Mayfair inaonekana kutangaza yale ambayo wanawapa watumizi wake kutokana na madhara yanayopatikana barabarani kama vile ajali.

Duka ambalo limeweza kubandikwa alama ya kampuni ya Safaricom. Linaweza kuliuza bidhaa mbalimbali na kuyafungua milango yake kwa wateja na wanunuzi, ili aweze akapata pesa na hela za kuzimudu.

Hela au pesa ya taifa kuu ya Kenya limeweza kutapakaa twingi ambayo ni yale hela ya kitambo ambayo yalikataliwa na benki kuu ya nchini Kenya yenye thamani ya elfu moja.

Viatu vingi vimekusanywa na kupangwa vyema kwenye duka ambalo huyu mteja anatarajiwa kuweza kuyapata na kuyanunua viatu hivi ili mchuuzi naye aweze akapata pato la ada mzuri.

Magari mengi ya kifahari yameweza kupangwa kwenye laini kwa njia maridadi sana huku taa zao mekundu yameweza kuakishwa. Gari hizi ni kama vile kwa rangi ya nyeupe, rangi nyekundu, rangi nyeusi hata rangi manjano na samawati.

Sokoni watu wengi wanaonekana kupita na hata viti vingi vinaonekana kupangwa kwa minajili ya mikutano mingi ambayo kwa kawaida hufanyika huku. Kando kunaonekana wanawake ambao wamekuja kwa minajili ya kusukwa nywele.

Wanaume wawili wanaonekana kusimama mbele ya duka la kuuza maziwa ambayo ni ya Mount Kenya . Nao wanawake wawili mmoja ameketi chini naye mwenzie kaonekana kutembea na kuwa ni mpita njia tu mahali hapa.

Wamama na wanunuzi wengi wamejazana sokoni na mali au bidhaa wanayoyauza. Soko lenyewe linaonekana kughadhabika na kuwa katika hali duni sana, kwani maji imetapakaa kila mahali.

Wananchi wengi wanatembea sokoni panapokuwa na wachuuzi wanaouza bidhaa zao na wanunuzi pia wanakuwa katika shughuli za kuweza kuyamudu mahitaji yao. Kila mmoja anaonekana kujipa shughuli kwani wengine wanaonekana kupiga hata gumzo.

Matunda mengi yameweza kuwekwa kwenye meza pale sokoni ili yaweze kuuzwa. Kati yao ni kama vile tunda la embe, tunda la mchicha na ile ya machungwa.

Lori refu limeweza kulibeba gari yenye rangi ya samawati ili iweze kupelekewa mwenyewe aliyeweza kuinunua. Gari hili ni refu ambalo ni aina ya lori ni rangi ya jeupe.

Kampuni ya kuweza kupeana bima inaweza kuiwakilsha na hata kuyatangaza yake ambayo yanafanya kwa kusema kwamba, mtu anaweza kuyapata bima yao kutoka kwenye simu yake isiyoweza kufaa kuenda kwenye mjengo yao rasmi.

Mwanaume mmoja mwenye umri mdogo bado anaonekana kutembea katikati ya watu sokoni, huku akiwatazama wanaouza na hata wateja. Anakua anayaangalia nguo hizi ili aweze kuona iwapo ipo yenye itaweza kumfurahisha.

Muuzaji wa viatu humu nchini Kenya, anaonekana kuwa na umaridadi sana kwa kupanga viatu vyake anaokuwa anayauzia wananchi, ili aweze akapata mlo na kujimudu kimaisha.

Mwananchi wa taifa hili la Kenya, ameweza kushikilia hela au pesa yenye thamani ya shilingi elfu moja, mia tano, mia moja hata na hamsini na kuyaonyesha katika meza.

Kampuni iitwayo Imana, inaweza kuelekeza mipango yake ya bima ya afya kwa wananchi na hata watu wenye familia, ili waweze kushindana na madhara yanayoweza kuyakumbatia familia yao.

Magari ambayo ni ya kifahari muno yameweza kupangwa na kuegeshwa kwenye foleni ili mnunuzi aweze kuyakagua kwa utaratibu wake, ni rangi ya kimanjano, samawati, nyekundu hata na nyeusi, yameweza kusafishwa sana.

Kampuni ya kupeana bima ya nyumbani iitwayo Anziano wanajiandaa kuweza kushawishi watu ili waweze kuchukua majukumu na kulinda boma yao kutokana na uwizi, kutokana na moto na mengineyo.

Noti ya kitambo na noti ya kwa sasa yenye thamani ya shillingi elfu moja yameweza kuwekwa kando na kwa kando au sako kwa bako ili yaweze kubainishwa. Moja ni ile ya kitambo yenye picha ya rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya nayo jingine ni hii ya sasa yenye picha ya wanyama kama vile tembo.

Kampuni linaloendeleza biashara la kuuza magari kwa wateja inaafikiana na kuwa na maviti hata meza yanayotumika kujadiliana na wanunuzi kabla ya kukamilisha malipo.

Wachuuzi wa matunda sokoni kama vile ndizi na nanasi, wanaweza kuwapa wanunuzi wao chakula haya yakiwa safi mno. Na wanajitayarisha na kuyainua na kuyaanua juu ya kamba ili kuweza kuwashawishi.

Kituo cha kuuza magari mbalimbali ambayo ni ya kifahari mno. Yamejipanga katika jengo ambayo pia lina rangi mbalimbali na kuweza kuhifadhiwa kwa haya matumizi.

Ni sokoni ambapo tunapata mchuuzi wa viatu ambaye ako na viatu, aina tofauti tofauti, viatu hivi kuna vile tunavyoviona vingine vime, vimeanuliwa juu mbapo vingine navyo viko chini sakafuni, na vinakaa kung'ara.

Shughuli za kuuza na kuweza kununua magari zinaendelezwa katika kiwanda na jengo hili ambapo magari mekundu nao meusi yanaweza kuuzwa na kununuliwa na baadhi ya watu, ambao wanaweza kuwa wanazungumza ili kuafikiana katika bei.

Mfanyikazi yanaweza kupanga bidhaa ambayo yameweza kuletwa ambao ni maziwa, anaweza kunyatayarisha ili wateja waweze kuyapata yakiwa yako kwenye poleni vizuri na kuweza kuyachukua kwa utaratibu.

Katika kampuni ya huduma ya Safaricom ambapo wateja na wanunuzi wanakuwa wamesimama nje ya jengo, wanapongoja kuhudumiwa na wapeaji huduma ambao wamekaa na kuwangojea sana ili waweze kuwahudumia wateja wao.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwenye asili ya uzunguni, anampa mwanamke anayeonekana kuwa mwenye asili la kiafrika, funguo la gari la kifahari ili aweze kuyaendesha. Wanakaa kuwa na furaha tele.

Watu wengi wamo sokoni ambapo kuna wanunuzi na kuna wateja, wachuzi wamekaa wakiwa wanaweka mali yao ili wateja wapate kuyanunua, kuna wale wanaochuza matunda, kuna wale wanaochuza bidhaa tofauti tofauti ili wateja wao wakuweze kupata kile walichokujia.

Wachuzi wa manguo sokoni wanaweza kutayarisha mangu yao kwa wateja ili waweze kuyapata kwa utaratibu, na kwa njia unaofaa na kapata nguo hizi katika hali ambayo ni murwa wa tena.

Mchuhuzi wa manguo anaweza kusimama akitazama jinsi nguo zake zinavyokuwa zimetapaka, anapanga kuyaweka kwa njia taratibu ili wanunuzi waje wayapate katika njia inayofaa.

Hela ya zamani ya taifa ya Kenya ya mia tano yenye picha la Kenyatta likiwa na hela mengine mengi ya elfu moja mapya ambayo yalikuwa yaliletwa nchini mnamo miaka michache iliyopita.

Mbele ya kampuni mbili kubwa ya mazungumzo Airtel na Safaricom ,wakenya wawili wanaokua wamevalia kofia ,mmoja anaonekana kua wa asili ya kiislamu naye mwingine hajulikani dini lake wanaketi na kuweza kumtazama anayepiga picha .

Hela ya taifa ya Kenya yenye thamani ya elfu moja. Unaoshikiliwa nw mkono wa mtu mwenye asili ya Kiafrika, ambapo rais wa kwanza wa taifa ya Kenya ameketi akiwa anaitazama nchi yake.

Mhudumu katika duka la kampuni la Safaricom, anaonekana kughadhabishwa na hali yake ya maisha ambayo ni duni. Anakuwa analala katika meza ambayo iko mbele ya duka yake.

Mchuuzi wa viatu anaandaa stesheni yake kwa usawa na kuwapa wahudumu na wateja wake mali ambayo ni safi, kwa kuwa ana ndoo ambayo anatumia kuoshea viatu hivi vya soka navyo hata vya kuingia bafuni.

Pesa ya Kenya yenye thamani ya mia tano, mia mbili na elfu moja, yanakuwa yametapakaa mezani, huku yamekuwa kwenye vikundi ambayo ni ya mingi sana.

Bima na ufadhili wa pikipiki na vifaa vya barabarani unaendelea kushinikizwa ,ambayo wanajiita kama Imana wanaendelea kulelezea shughli na maitaji na yale yote wanayokua wanalipia wakati mtu anaweza kuadhiriwa kwa vyovyote vile .

Picha mbalimbali ya wanyama kama vile punda, simba, naye swara, zimeweza kuwekwa ukutani. Hata twiga picha zake zimo na mchongo ili kuwezesha na kumudu hifadhi ya maelekezo na kiimla ya jamii na taifa la Kenya.

Kampuni ya ufadhili ya Jubilee, unaelekeza mwanzo wake na hitaji zake katika kulinda maisha haswa ya akina mama, wakati wanataka kujifungua ili kufanikisha ubora na usawa wao.

Mwanaume anayo onekana kushika gari lake ambayo ni jeusi tititi. Anaonekana kujawa furaha tele kwa kuwa na mwendo kasi ambao ni wa hali ya juu na tena wa kiasili na kiteknologia ya kisasa.

Magari matatu ya kifahari yanabebwa na gari refu kwa njia ya kiteknolojia ya hali ya juu na yaliyokuwa mapya sana.

Sokoni mna vifaa vingi na matunda mengi yanayoweza kuuzwa kwa wateja ikiwemo vitunguu, dania, nyanya, pilipili hoho, machungwa hata na maembe ambapo yameekwa kwenye besheni kwa minajili ya kuweza kuuza uuzaji wao.

Mchuuzi wa mayai ya kuku anakuwa ameyapanga mingi sana, ili wanunuzi waweze wakawapata kwa njia ya usawa na utaratibu uliopatikana kwa njia ya umakini sana.

Mteja wa kampuni ya safaricom anayekaa kuwa wa asili ya Afrika, anashikilia simu la rununu kwenye mkono wake wa kushoto, simu hili linakua linaonyesha yale ambayo kampuni hili linaweza kuwapea wateja wake.

Muuzaji ameweza kuweka mgomba wa ndizi kwenye ndoo, ambapo anaweza kukata na kuwauzia wateja wake, japo kuna vitunguu na vyakula vingine mbalimbali ambayo anauza.

Mwanamke mwenye asili ya wazungu akiwa naye mwanaume mwenye asili ya weusi hapa Afrika. Sasa wanafungua kurasa za kitabu ambapo mkabala wao kuna gari jeupe ambalo limeegeshwa kando.

Kampuni linalojiita Madison linaendelea kukuza ufadhilii wake wa maisha, kutokana na ajali za barabarani, linaendelea kuwapa wagonjwa na watu wake wanaokuwa wanafadhiliwa kwa heshima na uhakika ya usawa wao baada ya kupata tatizo.

Wachuuzi pamoja wa wateja wamo sokoni, na bidhaa zao ikiwemo manguo wakiwa wanapiga gumzo pamoja na kuonyesha furaha na kuishi vyema kati yao.

Magari ya kifahari yanaweza kusafirishwa barabarani, kwa kutumia gari refu sana inaloweza kutumia teknolojia la hali ya kijuu sana kuweza kubeba magari haya, yanapokuwa yanaelekezwa mahali wanapofaa kuwa.

Gari nyeusi tititi limeegeshwa kwenye hapa jengo ambalo limeweza kupakwa rangi jeupe pepepe, na kuna matone ya nyeupe kwenye gari hili ambalo linakaa la kifahari sana.

Baiskeli iliyokuwa imezeeka sana, inayekuwa inaegeshwa mbele ya duka ya safaricom, iliyo na chupa ya soda ya kampuni ya cocacola. Naye kuna kijana anayekuwa amevalia kofia mbele ya hizi maduka, ameketi akipiga gumzo.

Sokoni mchuuzi amekuwa na viatu ambavyo kwa kawaida hutumiwa kwenye mashughuli ambayo si ya kiofisi na huwa ni ya nyumbani haswa hata mambo ya bafuni. Haya viatu huwa hutumiwa bafuni na hata huweza kuletea mchuuzi pesa.

Watu wawili wanaokaa kuwa wa asiliya kizungu, wanapashana mikono ili kumpa mwenzake funguo la gari baada ya kupewa mafunzo ya barabarani na usalama wake.

Mwanaume aliyevaa ngwanda la kijani, anaingia katika duka la kuchapisha karatasi, akiwa anatembea kwa madaha akiwa anaonyesha furaha tele, ambapo mwenzake anakuwa ameketi na kuvaa kofia.

Kampuni ya ufadhili inalojiita CIC, linaendelea kukuza mwendo wake wa kuweza kufanikisha usalama na uhai wa jamii katika nyumba kulingana na mipango yao na miradi yao ya kukuza afya.

Mchuuzi wa vyakula sokoni ana bidhaa tofauti ikiwemo nyanya, pilipili hoho, dania, vitunguu ambavyo anaviuza kwa wanunuzi ambao pia wako wengi sokoni.

Magari mengi ya rangi ya nyeupe yameegeshwa mbele ya mjengo, ambalo linakaa la mkahawa ambapo magari haya yanakaa kuwa ya wateja, ambao wamo ndani ya mkahawa huu.

Gari la kifahari linakuwa limeegeshwa katika jengo ambayo limejengwa kwa hali na ujuzi wa juu sana, kuna mwangaza tele na madirisha ambayo ni makubwa sana.

Gari la Kifahari la aina ya Toyota Prado linakuwa limeegeshwa mbele ya lango kubwa ambalo linapakwa rangi ya samawati.